Gari jeupe la abiria aina ya matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara katika eneo la wazi lenye mwangaza wa jua. Gari hili lina madirisha meusi na limeandikwa maandishi ya kichina upande wa nyuma.

Kipande cha matunda kilichopangwa vizuri kando ya barabarani, kuna aina mbali mbali za matunda yaliyoonekana kwenye meza. Juu upande wa kushoto kuna mshale wa ndizi chini yake kuna nanasi.

Sehemu ya soko kienyeji ambapo bidhaa za mikono kama vile mikufu ya shanga, vikapu, pochi za mikono zinauzwa. Bidhaa hizo zimetundikwa kwenye mbao na kamba ndani ya kipande.

Mama mmoja akiuza mboga sokoni amezungukwa na aina mbalimbali za mboga kama vile pilipilihoho, nyanya, matango, vitunguu na viazi. Mazao haya yamepangwa vizuri kwenye vikapu na meza mdogo ya bao.

Hii ni kibanda cha matunda kilichopangwa vizuri kando ya barabara. Kuna aina mbalimbali za matunda yalionekana kwenye meza na vikapu vikubwa. Juu upande wa kushoto kuna mshale wa ndizi, chini yake kuna mananasi yamepangwa.

Ujumbe hii imesisitiza kuwa usalama ya watu ni jambo la kipimo mbele. Ujumbe hii mara nyingi husaidiwa na huduma za bima, hasaa bima ya ajali binafsi. Bima hii inalenga kuwasaidia watu kifedha pindi wanapopata ajali.